Mashine ya "ATM" inayofanya kazi saa ishirini na nne, ikiwa na skrini inayoonyesha maandishi ya ishirini na nne hawazi benki, na matangazo ya bidhaa. Mashine hiyo inaonyesha sehemu za kuingiza kadi na kutoa pesa huku ikiwa imezungukwa na mwangaza wa kijani ikiashiria upatikanaji wake muda wote.

Eneo la "ATM" lililojengwa kwenye jengo lenye rangi ya machungwa na samawati ikiwa na alama ya "ATM 24 Hours Cash deposit machine", pamoja na dirisha lenye maandishi yanayo onyesha upatikanaji wa huduma saa zote mazingira haya yanaakisi muundo salama wa kisasa wa kutoa huduma za kifedha bila kikomo cha muda.

Mashine ya "ATM" ya rangi ya samawati iliyowekwa sehemu ya wazi karibu na barabara ambapo Kuna gari limeegeshwa na watu kwenye pikipiki ikiashiria wateja waliokuja kupata huduma . Mandhari hii inaonyesha upatikanaji rahisi wa huduma za fedha bila kuingia benki, huku usalama ukionekana kuimarishwa kuwa eneo hilo lipo wazi na kwa uangalizi wa watu wengine

Wanaume wawili wakiongea ambapo mmoja wao amevaa fulana nyekundu yenye nembo ya benki ya "ABSA" . Hii ni uashirio wa mwingiliano unaohusiana na sekta ya benki. Mwanaume alievaa fulana ya "ABSA" anaweza kuwa mwakilishi wa benki hio labda akiwa akitoa huduma kwa wateja akielezea bidhaa za kifedha au kushiriki katika tukio la kibenki kama vile maonesho au mkutano.

Mtu aliyevaa shati jekundu akishika kipaza sauti mbele ya bango lenye nembo ya 'ADSA' ikiakisi tokeo linalohusiana na huduma za kibenki na teknolojia ya mawasiliano kama uthibitishaji wa sauti au elimu ya kifedha. Mandhari haya yanaonyesha ushiriki wa benki katika kukuza uwazi wa taarifa matumizi ya kiteknologia ya kidigitari na usalama wa huduma kwa wateja.

Jengo la "Bank of Africa" lenye bango la kijani lililo wazi na linalotambulika kirahisi, likiwa na magari mawili yalioegeshwa mbele yake, jambo linaloashiria upatikanaji wa huduma za kifedha rasmi katika eneo linalofikia kwa urahisi.

Rafu zilizojaa chupa vileo mbalimbali zikiwemo wiski kama vile jamisoni, makalani pamoja na bia ya henekeni mpangilio huu wa chupa unaashiria eneo la baa ambavyo vinywaji hivyo uuzwa na kutumia uwepo wa aina mbalimbali wa kileo unaonyesha uteuzi mpana unatolewa kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya baa, ikisisitiza kaunta ni muundo wa kuvutia na maua meupe. Huku nyuma yake kukiwa na rafu kubwa iliyojaa aina mbalimbali za vinywaji vikali, mvinyo na friji yenye vinywaji baridi. Ukuta wa matofali na mchoro mkubwa wa ndege kuonyesha mguso wa sanaa. Ukijumlisha baa yenye uteuzi mpana wa vinywaji na mazingira yenye mvuto.

Sehemu ya ndani ya gari likiwa kwenye ukaguzi ambapo viti vya mbele dashi bodi yenye skrini ya kugusa na vifaa vya kisasa vya kuthibiti gari vikionekana wazi mlango wa dereva upo wazi na kuna mfuko au nguo kwenye kiti cha abiria ikiashiria mazingira halisi ya utadhimini wa gari kabla ya manunuzi.

Duka la labai (milk atm) lililo na mashine ya kuuzia maziwa iliyopambwa kwa rangi za samawati na nyeupe pamoja na michoro ya ng'ombe, huku mwanaume akisimama karibu nayo akitabasamu na nyuma yake kukiwa na ya kijani unao elekea ndani ya duka lenye rafu na bidhaa mbalimbali, ikionyesha mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa unaorahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo.

Mashine ya kisasa ya "milk ATM" iliyowekwa katika ukuta wenye rangi ya samawati na nyeupe, ikiwa na maandishi ya maelezo ya upatikanaji wa maziwa kwa masaa ishirini na nne bila hitaji la mhudumu wa moja kwa moja. Hii inamaanisha mfumo wa kidigitali wa duka la bidhaa za maziwa linalotoa huduma ya maziwa kwa haraka.

Duka la "KIENI DAIRY PRODUCTS LTD" lenye bango la "milk shop", likionesha biashara ndogo ya kuuza bidhaa ya maziwa; ambapo mteja akionekana akihudumiwa kwenye dirisha, huku ndani ya duka kukiwa na bidhaa zinazoonekana kupitia dirisha; na picha ya ng’ombe juu ya bango likisisitiza chanzo cha bidhaa.

Sehemu ya nje ya duka la "MILK ATM Fresh MILK", likiwa nakuta nyeupe zenye maandishi makubwa mekundu na samawati, mlango wa wazi unaonyesha mtu ndani na rafu zilizojaa bidhaa za maziwa zilizo sindikwa, huku ndoo nyekundu na ufagio zikionekana nje zikisisitiza usafi na upatikanaji wa maziwa safi yaliyorahisishwa kwa usalama.

Kundi la watu njee ya duka la bidha za maziwa, Lenye maandishi ya "Milk Bar" au maziwa, Huku meza iliyo mbele ikionyesha uwepo wa bidhaa au vifaa vya biashara ikiakisi utoaji wa maziwa na bidhaa zake moja kwa moja kwa wateja katika mazingira ya kijamii.

Mashine ya kisasa ya "MILK ATM" yenye chapa ya "VET-RANGE" ikiwa imewekwa kwenye eneo la duka la maziwa, na skrini ya kidigitali pamoja na sehemu ya kutoa maziwa, huku nyuma kukiwa na picha ya ng'ombe wakila majani, ikiashiria uhusiano wa moja kwa moja kati ya uzalishaji wa maziwa shambani na mlaji.

Mwanaume akitumia mashine ya kutoa maziwa, ikisisitiza uwepo wa huduma za bidhaa za maziwa, uwezekano mkubwa katika duka maalumu na sehemu ya duka kubwa inayotoa huduma hiyo. Ambapo wateja wanaweza kujihudumia maziwa, na wafanyakazi wanatunza hiyo mashine.

Mashine ya milk ATM yenye chapa ya "TASSMATT", iliyowekwa nje ya jengo, ikitoa maziwa safi yaliyopikwa kwa wateja kupitia mfumo wa kidigitali; unaweza kufanya kazi muda wowote bila muuzaji kuwa eneo hilo. Muundo wake una picha za ng'ombe na maziwa pamoja na paneli ya kuendesha mashine, unayoashiria teknolojia rafiki na kuzingatia afya ya mlaji.

Mashine ya "MILK ATM" yenye nembo ya "tichwini" na maandishi kama "freshi kraistoraizidi milki" ikionyesha njia ya kisasa ya kuuza maziwa moja kwa moja kwa wateja katika duka la bidhaa za maziwa, muundo wa mashine una skrini ya kidijitali sehemu ya kutolea maziwa ikiashiria huduma ya haraka, safi na yenye uwazi na bei kwa wateja wa kila kiwango cha kipato.

Duka la "Dairy Milk Bar" lenye muundo wa kuvutia na mlango wa samawati likiashiria biashara ya bidhaa za maziwa kama mtindi, siagi na jibini. Uwepo wa maduka mengine jirani unaonesha mazingira ya soko, ambapo wateja wanaweza kupata bidhaa mbalimbali za chakula pamoja. Muonekano wa nje wa duka na mteja aliye kwenye mlango kunaonesha umuhimu huduma za moja kwa moja kwa wateja na utambulisho wa kibiashara.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yenye maandishi kama "maziwa, ''freshi milk'' na kaulimbiu ''so good to the last drop'' pamoja na picha ya ng'ombe na nembo ya supa milk. Ikiakisi mazingira ya duka la bidhaa za maziwa. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia, katika uuzaji wa kila siku ambapo mashine hutoa maziwa safi, moja kwa moja kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya "MILK ATM" yenye chapa ya "VASHU MILK ATM", iliyobuniwa kwa rangi za kuvutia na chapa za ng'ombe zinazoashiria mazingira ya urahisi wa upatikanaji wa maizwa muda wote. Mashine hii ina dirisha la kutolea maziwa na paneli ya kudhibiti, ikionesha teknolojia rafiki kwa watumiaji katika biashara ya maziwa.

Mazingira ya ndani ya duka la maziwa, lenye mashine ya kisasa ya "MILK ATM", ambayo inatoa maziwa yaliyopasuliwa kwa ubora wa hali ya juu, mashine hiyo ina skrini ya kidijitali na maelezo yanayovutia wateja, huku rafu pembeni zimeonyesha bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa kama siagi na mtindi, zikiwa zimepangwa kwa usafi.

Mashine ya "Milky ATM" iliyowekwa nje ya duka ikiwa na nembo na maandishi yanayoashiria utoaji wa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja wote. Muonekano huu unawakilisha uboreshaji wa huduma katika maduka ya bidhaa za maziwa kwa kutumia teknolojia ya kidigitali ambao hurahisisha upatikanaji wa maziwa mtaa wowote.

Duka la kisasa la bidhaa za maziwa likiwa na bango la milki eitiemu lenye picha ya chupa la maziwa na ng'ombe, inayoashiria matumizi ya teknolojia ya kuuza maziwa yaliyokuwa postoliwa kwa mashine, uwepo wa alama ya emupesa unaonyesha urahisi wa kufanya malipo ya kidijitali, huku mtu mmoja akiwa karibu na mlango akionyesha muingiliano wa moja kwa moja wa wateja wa huduma.

Mashine ya kisasa ya "Milk ATM", yenye muundo wa samawati na nyeupe, ikiwa na maandishi ya matangazo, kama freshi na picha za ngombe na ndoo za maziwa, ikidokeza huduma za maziwa safi, inayotolewa Kwa njia ya kidigitali bila kuhitaji mhudumu wa moja kwa moja.

Duka dogo la bidhaa za maziwa liitwalo "Machani milk bar", linalotoa huduma za maziwa safi na bidhaa kama mala katika mazingira ya kijijini, ambapo watu wawili wamekusanyika mbele ya kaunta mmoja akinunua maziwa na mwengine akiwa na mtoto, kuonyesha uhusiano wa kijamii na huduma za familia.

mwanamke akimimina maziwa kutoka chombo kikubwa kwenda kikombe cha kupimia, huku nyuma yake kukiwa na picha ya ng’ombe ikionyesha shughuli za duka na bidhaa ya maziwa, ambapo maziwa huuzwa na kupimwa kwa wateja na hivyo huwakilisha mazingira ya biashara ya maziwa.

Mashine ya ''milk atm'' iliyowekwa mbele ya duka dogo la bidhaa za maziwa, ikiwa na maandishi yanayovutia kama ''maziwa freshi'' na ''available quality milk atm'', pamoja na picha ya ng;ombe na maziwa yanayomwagika, yanonyesha ubora na usafi wa bidhaa zinazotolewa. Mashine hii hutoa maziwa safi kwa wateja wa moja kwa moja, bila hitaji ya muuzaji wa moja kwa moja.

Mashine ya jisasa ya milk "ATM" yebnye nembo ya na chapa ya "macloth technology solution", ikiwa imepambwa kwa rangi ya samawati na nyeupe pamoja na picha za ng'ombe na glasi ya maziwa jambo, linalo asili na ubora wa bidhaa mashine hii imewekwa ndani ya duka na ina taarifa za mawasiliano na namba ya simu au kwa barua pepe, ikiashiria huduma kwa wateja wa mtandao wa usambazaji wa maziwa.

Duka dogo au kibanda cha rejareja, kinachouza bidhaa za maziwa, ambapo mwanamke anamimina na kuchuja maziwa kutoka katika chombo kikubwa, akionyesha uuzaji wa maziwa. Mazingira ya biashara yanaonekana kuwa rahisi yakiwa na bidhaa zingine ndogondogo kwenye rafu, kuashiria duka la mchanganyiko linalohudumia jamii za karibu.

(Milk ATM) mashine inayoweshesha uuzaji wa maziwa wa moja kwa moja, ikibadilisha dhana ya maduka ya kawaida ya bidhaa za maziwa. Kifaa hiki kinaashiria ubunifu na urahisi katika upatikanaji wa maziwa safi salama na yenye bei nafuu huku kikihitaji nafasi ndogo na kupunguza gharama za uendeshaji kwa kutumia teknolojia baadala ya wafanyakazi.

Duka la bidhaa za maziwa lenye rangi ya samawati na maandishi makubwa ya maziwa freshi, pamoja na picha ya ng'ombe na paketi za maziwa likiakisi biashara ya kisasa katika uzalishaji na utoaji wa maziwa halisi kwa usafi na ubora. Mandhari ya duka inaonyesha matumizi ya tekinolojia ya kuhifafhi maziwa kama vifaa vya kudhibiti joto pamoja na mpangilio wa kuvutia unaolenga kuimarisha uzoefu kwa mteja.

Duka la kisasa la bidhaa la maziwa, likiwa na mandhari ya kuvutia. Muundo huu huonyesha ubunifu katika huduma kwa wateja kwa kuwapa urahisi wa kujihudumia, kutangaza chapa kwa mvuto wa picha na nembo, na kuimarisha imani kupitia usafi na mazingira rafiki, hivyo kuakisi duka la kisasa la maziwa linalolenga ubora, uaminifu na ufanisi wa biashara.

Duka la maziwa, lenye bango la kuvutia na mchoro wa ng'ombe, ambapo watu wanaonekana wakihudumiwa au wakijichotea maziwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya MILK ATM, mandhari hii inaainisha huduma ya kisasa ya bidhaa za maziwa inayotegemea mfumo wa kujihudumia, inayoimarisha utambulisho wa chapa, kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa jamii.

Duka safi la bidhaa za maziwa liitwalo kisima cha maziwa, lenye mashine ya kisasa ya kutengeza na kusambaza vinywaji vya maziwa, huku bidhaa kama siagi, mtindi na jibini zikiwa zimepangwa kwenye sarafu kwa mpangilio mzuri, wateja walioko mbele ya mashine hiyo wanaonyesha muingiliano wa papo kwa papo na ununuzi wa bidhaa wa wakisisitiza urafiki na ufanisi wa huduma.

Huduma ya kisasa ya 'milk ATM' katika duka la bidhaa za maziwa ambapo mtu aliyevalia mavazi safi amesimama karibu na mashine inayotoa maziwa kwa wateja moja kwa moja, huduma hii huongeza upatikanaji wa maziwa safi kwa gharama nafuu na bila upotevu.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine iliyondani ya chumba hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi na ni ya gharama nafuu inayoleta usafi na kupata bidhaa.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mandhari ya kuvutia inayo tawaliwa na rangi ya samawati na nyeupe likiwa na mabango makubwa yenye maandishi 'MILK AM NA YOGATI' pamoja na picha za maziwa yakimwagika na ng'ombe zinazoimarisha zana ya ubora na usafi wa bidhaa, Muonekano huu unaashiria mkakati wa masoko unaolenga kuvutia wateja kwa kutumia alama za macho zinazoambatana na ubora wa bidhaa.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine ikiwa ndani ya duka, hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji, njia hii ni ya rahisi na ya gharama nafuu inayozingatia usafi na kutupatia bidhaa nzuri.

Mashine ya kuuza maziwa yenye maandishi "FRESH MILK", ambayo imewekwa ukutani ikionyesha mfumo wa huduma binafsi unaowezesha wateja kununua maziwa kwa haraka na kwa urahisi bila muuzaji. Muundo huu wa mashine una sehemu ya kuingiza fedha na kutoa bidhaa, pamoja na picha ya glasi ya maziwa vinavyoashiria usafi bora na mvuto wa biashara.

Duka la rejereja la maziwa lenye mandhari ya kuvutia, maandishi makubwa ya "dayari prodakti" mapambo ya baluni yanaonekana kuwahudumia wateja wa bidhaa, za kila siku kama maziwa, jibini, siagi na mtindi, watu walioko nje ya duka mmoja akiwa ameshika mfuko wa manunuzi, dirisha la kioo linaloonyesha sehemu ya bidhaa ndani na muonekano mzuri wa nje unaboresha uzuri wa duka.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa ambapo mashine iliyo ndani ya duka, hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi, na ni ya gharama nafuu, na ya usafi ili kupata bidhaa maalumu.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa aina ya (MILK ATM) ikiashiria upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu. Mashine hii hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila ya kuhitaji muuzaji. Mazingira yanayoizunguka yanaonyesha vifaa vya kazi vya nyumbani na kiufundi, kuwa eneo hili lina shughuli mbalimbali za huduma.

Mfumo wa kisasa wa uuzaji wa maziwa, ambapo mashine iitwayo "milk ATM" hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi ya gharama nafuu na ni ya usafi kupata bidhaa.

Lango la duka la maziwa ambalo limejikita katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama maziwa ya mtindi, mala na maziwa safi. Huku maandiko na michoro kwenye ukuta wake yakionyesha ng'ombe, bilauri ya maziwa na kikombe cha chai ili kuvutia wateja. Muonekano wa mwanamke kusimama nje hii pia inaashiria biashara ndogondogo ya rejareje yenye uthibiti ubora, na usafi na uwazi wa biashara.

Mashine ya "ATM" iliyowekwa katika duka la bidhaa za maziwa, ikiashiria upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu. Muundo wa mashine una picha ya ng'ombe na chapa ya kuvutia "MILK ATM " jambo linaloongeza uaminifu kwa wateja. Huduma hii ya kiautomatiki hurahisisha upatikanaji wa maziwa bila kusubiri muhudumu.

Mfumo wa kisasa wa uzalishaji wa maziwa, ambapo mashine iliyo ndani ya chumba hutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji muuzaji. Njia hii ni rahisi na ni ya gharama nafuu, na ni ya usafi kupata bidhaa.

Duka la bidhaa ya maziwa, likiwa na mashine ya kisasa ya milk atm inayojulikana kama "LUCIAN MILK ATM", ambapo mteja hupata maziwa kwa usafi na urahisi bila haja ya muuzaji wa moja kwa moja. Uwepo wa muhudumu aliyevaa vazi la usafi unaimarisha uaminifu wa viwango vya usalama wa chakula.

Duka la bidhaa za maziwa linalotumia mashine ya kisasa inayoitwa (milk ATM), ambapo mteja anaingiza maelekezo kupitia kupitia skrini na vitufe kwa ajili ya kupata maziwa safi. Muundo wa mashine unachapa ya kuvutia ya picha ya ng'ombe inayosaidia kuimarisha imani na ubora wa bidhaa.

Duka la bidhaa za maziwa lenye mandhari ya kuvutia na matangazo yaliyo wazi yanayoonyesha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kama maziwa ya mtindi, maziwa ya unga, maziwa ya kawaida pamoja na mayai na mikate, hali inayoashiria mkakati wa biashara unaolenga mahitaji ya kila siku ya wateja uwepo wa rangi angavu namaelezo ya huduma pamoja na namba za mawasiliano, inaonyesha urahisi wa mawasiliano na utoaji huduma.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa la kuuzia bidhaa ya maziwa lenye mashine ya "freshi milk ATM" na "specialized milk ATM" . Iliyo na picha za ngombe ikionyesha upatikanaji wa maziwa salama na yaliyopikwa kwa viwango vya afya, mandhari safi, mpangiliwa mzuri na uwepo wa bidhaa kama mtindi au siagi kwenye meza na vikombe vya plastiki kwa huduma ya kunywa.

Mashine ya "MiLK ATM" iliyowekwa katika mazingira ya wazi ikiwa na maandishi kama maziwa freshi na "fresh milk everyday" ikielezea huduma ya kisasa katika maduka ya bidhaa za maziwa, ambapo hupata maziwa kwa kiasi wanacho kihitaji bila kumuhusisha muuzaji wa mojakwamoja. Teknologia hii huangazia urahisi na upatikanaji wa maziwa safi.

duka dogo linalouza bidhaa za maziwa ikiwa na maandishi ya nje kama 'maziwa halisi', 'fresh milk' na 'ready to drink', maziwa yanayoonyesha aina ya bidhaa zinazopatikana, huku tangazo la 'x available' likiongeza anuai ya bidhaa muhimu za lishe zinazouzwa. Duka hili linaakisi biashara ndogondogo ya kijamii inayotoa maziwa safi na huduma za karibu kwa wakazi wa eneo husika.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa iitwayo "QUALITY MILK ATM", kutoka kampuni ya maziwa fresh, ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ikiwa na michoro ya ng'ombe na sehemu ya chuma kwa usafi wa hali ya juu. Muundo huu hurahisishia wateja kupata maziwa safi kwa kiasi wanachokihitaji bila kuhitaji mhudumu.

Seti ya samani za ndani ikijumlisha meza ya mbao ya mstatili, viti vinne vya mbao vilivyopangwa kwa ulinganifu na sofa ya samawati yenye mito ikiakisi muundo wa kisasa wenye mvuto wa kibiashara. Ubora wa samani unaonekana kupitia muundo wa migongo ya viti, huku mchanganyiko wa mbao na kitambaa ukitoa chaguo mbalimbali kulingana na ladha ya wateja.

Fundi seremala akiwa kazini kwenye eneo la wazi akifanya kazi za kutengeneza samani kwa kutumia mbao, huku akiwa amezungukwa na vifaa vya useremala kama nyundo, na vifaa vya upimaji, ikiashiria hatua ya awali ya uundaji wa samani kama meza, viti na makabati. Jengo la matofali meupe na kabati linaonekana nyuma, pamoja na watu wachache waliosimama karibu.

Eneo la ndani lenye samani za mbao kama meza ya mviringo na viti vinne vilivyopambwa kwa sehemu za kukalia zikisokotwa kwamitindo ya kitamaduni, huku mapambo madogo kama sufuria ya mmea, mshumaa na kikapu cha mbao vikiwa juu ya meza kuonyesha mandhari ya kuvutia.

Sebule yenye mpangilio wa kisasa na fanicha za kuvutia kama sofa za kijivu, meza ya kahawa ya mbao, na zulia laini, ikionyesha bidhaa zinazolingana na ladha ya wateja wa mjini wanaopendelea mandhari ya kifahari. Muonekano huo unasisitiza ubora wa bidhaa na huduma zinazotolewa na wauzaji wa samani.

Seti ya samani pamoja na sofa ya kijivu, viti vya manjano vya kisasa, mito ya kuvutia, vyote vikiwa kwenye mazingira yenye changarawe mbele ya makontena ya rangi, kuakiakisi ubunifu wa kisasa katika uonyeshaji wa bidhaa. Mpangilio huu unatoa mfano bora kwa wauzaji wa samani, jinsi ya kuonyesha bidhaa kwa kuvutia wateja.

Duka la kisasa la samani, lenye maandishi makubwa ya kijani kibichi juu ya mlango wa kioo, na ndani kuna viti, meza na makabati, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Mandhari hii inaonyesha utoaji wa huduma ya hali ya juu kwa wateja kupitia usafi, uwazi na nafasi ya kutosha ya kutembea bidhaa.

Sehemu ya mapokezi ya nyumba ya wageni yenye mandhari ya kisasa na ya kuvutia, ikiwa na viti vya kijivu vilivyopambwa na mito ya machungwa, meza ya maua katikati na akaunti iliyoandikwa jina la sehemu ya nyumba ya wageni. Huku rafu ya magazeti na mapambo ya wengine pamoja na sanamu za wanyama zikiwa nyuma.

Mazingira ya mgahawa ndani ya chumba cha kuhifadhia wageni, ambapo kundi la watu wamekaa kwenye meza ndefu wakifurahia vinywaji na vyakula mbalimbali katika eneo lenye viti vya rangi ya manjano na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili, mandhari hii inaakisi huduma za vyumba vya wageni za kisasa zinazolenga kutoa uzoefu wa kipekee kwa wageni.

Sehemu ya mapokezi au mapumziko ya hoteli ya kisasa, iliyoandaliwa kwa ustadi; yenye viti vya sofa ya kijivu, mito ya mapambo na meza ya kahawa, katikati ikiwa na vitabu juu yake. Inaonyesha huduma ya hali ya juu. Mandhari ya ukuta wa bluu, mmea wa ndani kwenye kona, hii husaidia kuleta mwanga wa asili.

Mandari ya hoteli ya kisasa yenye kusanyiko wa kuvutia unaotumia mbao, mwangaza wa kuvutia na upangaji mzuri wa meza na viti katika mazingira tulivu. Kibao cha menyu kilichowekwa mbele kinaonyesha huduma zinazotolewa, ikiongeza mvuto wa mteja na kutoa taarifa za wazi. Mandhari hii ina akisi hoteli iliyolenga kutoa uzoefu bora kwa wateja.

Soko la ndani lenye meza zilizopangwa kwa matunda na mboga mbalimbali kama ndizi, maembe, maparachichi na mboga za majani. Huku watu wakiwa katika shughuli za ununuzi. Meza hizo zimefunikwa kwa vitambaa vya rangi tofauti, na kuna bango la rangi ya manjano juu ya jengo.

Duka la kienyeji lililopangwa kwa magunia yenye bidhaa mbalimbali kama nafaka, viungo na vyakula vya kukaushwa. Kila moja likiwa na alama ya jina la bidhaa kwa urahisi wa utambulisho. Mandhari ya soko inaonesha mpangilio mzuri, urithi wa kitamaduni na urahisi kwa wateja kuchagua bidhaa.

Sehemu ya soko la ndani, inayojikita katika utunzaji wa bidhaa za sanaa na ufundi, badala ya soko la kawaida la vyakula. Sehemu hii imejaa mapambo mbalimbali kama vioo vilivyo pangwa na vitu vingine vya sanaa vilivyo pangwa, kwa umaridadi kwenye kuta na meza huku wateja wakionekana wakichunguza bidhaa hizo.

Sehemu ya soko la matunda, ambapo mwanamke mmoja amesimama karibu na meza iliyojaa matunda mbalimbali. Rundo kubwa la machungwa, nyanya, ndizi, matikiti majiyaliyopangwa kwa uangalifu, yakionesha wingi wa aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana, mpangilio huu unaashiria shughuli za kibiashara za kila siku, zinazofanyika sokoni.

Tukio la kibiashara sokoni, ambapo watu wawili wanashiriki katika shughuli ya ununuzi wa nyanya, mmoja akiwa ameketi karibu na meza ya mazao na mwingine amesimama na kikapu cha plastiki chenye nyanya, huku zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye vikapu, masanduku ya mbao na meza. Mandhari ya soko ni ya wazi na ina bango la kijani lenye maandishi "country government of ram na keeping ram clean", ikionyesha juhudi ya serikali katika kuimarisha usafi na uendelevu wa bidhaa za mazao.

Eneo la soko la wazi, lenye shuguli nyingi, likijaa bidhaa mbalimbali, mifuko mikubwa iliyojaa mazao kama nafaka, imepangwa chini ikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa, watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakifanya biashara, baadhi wakiwa wamebeba mizigo, au wakihudumia wateja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za uuzaji wa nyanya, ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye vikapu, ndoo, na masanduku. Mazingira ya soko yanadhihirisha uhusiano wa moja kwa moja kati ya wakulima wa vijijini na walaji wa mijini huku mpangilio wa bidhaa ukionyesha urahisi wa usafirishaji na utoaji.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa na mifuko iliyojaa mchele mweupe pamoja na mabakuli yenye nafaka mbalimbali. Kuna wauzaji wawili, mwanamke aliyesimama karibu na mfuko mkubwa na mwanaume aliyeketi nyuma, wakionesha shughuli za biashara za kila siku sokoni. Bidhaa hiyo mfuko ina lebo za bei kama elfu mbili mia moja.

Eneo la soko au maduka ya biashara, ambapo watu kadhaa wametembelea kwenye pande zote mbili za njia, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa na kuuzwa, ikiwemo nguo. Hali hii inaashiria shuguli za biashara zinazoendelea na watu wanaonekana wakichagua au kuangalia bidhaa.

Soko la matunda lenye meza mbili zilizopangwa kwa ustadi, moja ikiwa na: machungwa, mapapai na matunda ya rangi mbalimbali, na nyingine ikiwa na matunda ya kijani na manjano; huku masanduku ya bidhaa yakiongeza urahisi wa upatikanaji. Mandhari yenye rangi nyingi na ushiriki wa mtu mmoja karibu na meza, inaashiria shughuli za moja kwa moja kati ya wakulima na maeneo ya karibu na walaji.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamekaa wakionyesha bidhaa zao, vikiwemo mito na mapambo mbalimbali huku pembeni yao kukiwa na njia ambayo imekaa watu na vibanda vingine, vilivyo jaa bidhaa mbalimbali kuashiria mazingira ya biashara yenye uhai na muingiliano mkubwa.

Soko la vitambaa vilivopangwa kwa ustadi kwenye rafu na meza, vikiwa na rangi ya miundo mbalimbali kama samawati, kijani na nyekundu pamoja na kijiometri ikiakisi mandhari ya masoko ya bidhaa za ushonaji.

Soko la wazi la vyakula lenye shughuli nyingi ambapo rundo la matunda na mboga mbalimbali kama parachichi, ndizi, machungwa, matikiti maji na mboga vimepangwa chini na ndani ya trei kwa ajili ya kuuzwa. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakishiriki katika mwingiliano wa kibiashara huku bidhaa kwa bidhaa zikiwa na ishara za bei.

Soko la wazi, ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, rundo la mbogamboga kama vile: kabichi, matango, pilipili hoho na karoti, pia vyakula vikavu kama vile; nafaka na karanga zilizowekwa kwenye mifuko, na ndoo na kuwekwa kwenye mikokoteni au meza fupi, inayoashiria mazingira ya soko lililowazi.

Soko la wazi lenye meza zilizojaa nyanya, pilipili na mboga mbalimbali huku watu wakitembea na kununua bidhaa, ikiakisi shughuli zamoja kwa moja kati ya wakulima na walaji, mazingira haya ya wazi yanaongeza uaminifu wa wateja kwa mazao safi, kuchochea uchumi wa ndani na kuimarisha mahusiano ya jamii kupitia biashara.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi, amabapo watu wanatembea kati ya safu na meza zilizo pangwa kwa bidhaa mbalimbali za chakula na matumizi ya nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, huku mabango na maandishi kwenye kuta yakitoa maelezo ya bidhaa, matangazo ya bei na uelekeo wa sehemu tofauti za soko.

Soko la mboga ambapo nyanya zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu vya plastiki, huku bei zao zikiwa zimeandikwa wazi kwa kutumia karatasi ndogo, ikiashiria mazingira ya biashara rejareja au soko la wakulima. muonekano huu unaonyesha urahisi wa wateja kuchagua bidhaa, usambazaji wa chakula safi, na cha bei nafuu.

Mandhari ya soko lenye msongamano wa bidhaa kama mbogamboga na matunda, zikiwemo: brokoli, karoti na machungwa; zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye meza. Wahusika mbalimbali wanaonekana wakishiriki katika shughuli za biashara, ikiakisi uhai wa soko kama kitovu cha uchumi wa kila siku.

Soko la wazi lenye shunguli nyingi, ambapo bidhaa za kilimo kama: nyanya, vitunguu na mboga za majani, zikiwa zimepangwa kwa ustadi ndani ya masanduku na vikapu juu ya meza rahisi. Hii biashara ni ya moja kwa moja kati ya wauzaji wadogo na wanunuzi wa kila siku, ikieleza umuhimu wa masoko haya, katika kuchochea uchumi wa ndani.

Soko la wazi la matunda ambapo bidhaa kama ndizi, nyanya, mananasi, vitunguu na matunda ya kijani, vimepangwa kwa ustadi kwenye maboksi na meza, zikiashiria ubunifu wa wauzaji wa mtaani, kuvutia wateja kwa rangi na mchanganyiko wa mazao, muuzaji mmoja anaonekana ameketi katikati ya bidhaa hizo, akiwa na gazeti jambo linaloonyesha utulivu, na maisha ya kilasiku ya biashara katika soko hilo.

Soko la wazi lenye shughuli za moja kwa moja kati ya muuzaji na mteja, likiwa na bidhaa mbalimbali kama ndizi, nyanya na mboga za majani, jambo linalo angazia umuhimu wa masoko katika kuinua kipato cha wakulima na wafanya biashara wadogo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara, ambapo wafanyabiashara wamepanga meza na vikapu vya mazao mbalimbali, kama; nyanya, pilipili, ndizi na mboga za majani, huku wateja wakiendelea na ununuzi na mazungumzo. Mazingira haya yenye miamvuli mikubwa kwa ajili ya kivuli, yanadhihirisha soko linaendelea vizuri kwa biashara ya kila siku.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara ambapo matunda kama, ndizi, maembe na maparachichi, yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye meza na vikapu, huku wanunuzi na wauzaji wakiendelea na biashara kwa njia ya kijamii. Mandhari hii inaonyesha upatikanaji wa bidhaa mbichi.

Soko la jamii lililojaa ,ambapo wauzaji mbalimbali wamepanga meza zao kuuza bidhaa kama vile vitabu, mavazi, na kazi za mikono. Watu wanatembea kuchunguza bidhaa na kuzungumza. Muunganiko huu wa watu na wauzaji inaonyesha ni soko la muda.

Mtu akitumia simu ya mkononi mbele ya bango la mpesa, ikiakisi jukumu muhimu la huduma za fedha kwa simu katika kuwezesha miamala ya kifedha kwa urahisi bila hitaji la benki. Mandhari inawakilisha mazingira ya kijijini au mjini ambapo teknologia hii uleta usawa wa kifedha ikiimarisha uchumi wa kila siku wa jamii wa kutuma, kupokea pesa, kulipia bili na kusaidia biashara ndogo ndogo.

Skrini mbili za simu mahiri zinazoelezea matumizi ya huduma za kifedha za simu, hasa kupitia Pesa na M-Pesa, ambapo skrini ya kushoto inaonyesha chaguzi za malipo kama vile kadi za Visa na njia mbalimbali za M-Pesa, kwa kiasi cha Kshilingi hamsini, huku skrini ya kulia ikithibitisha malipo hayo kwa namba ya Tel namba Moja, mbili ,tatu, nne, tano, sita, na gharama ya muamala ya Kshilingi ziro nukta ziro ziro.

Mtu akitumia mashine ya malipo inayohusishwa na huduma ya "pesa pool" akifanya muamala kwa kutumia kadi ya visa. Hii inaonyesha maendeleo ya huduma za pesa kwa simu, ambapo wateja wanaweza kufanya malipo kwa urahisi kupitia mifumo ya kidijitali, inayounganisha akaunti za benki na huduma za pesa za simu.

Duka la nguo lililopangwa vizuri ndani ya eneo la duka kubwa la biashara ya rejareja, ikionyesha safu nyingi za nguo, mabango ya matangazo na mifumo ya usalama ya kuzuia wizi kwenye milango, ikisisitiza mazingira safi na yaliyopangwa vizuri yanayovutia kwa wateja.

Sehemu ya maduka katika mazingira ya duka kubwa, ambapo mashati ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, yakiwa yamefungwa kwenye vifungashio vya plastiki. Mandhari hii inaonyesha utoaji wa bidhaa kwa ubora na urahisi wa ununuzi.

Mazingira ya ndani katika duka kubwa la kisasa, ambapo wateja wanatembea na mikokoteni ya manunuzi, kati ya safu zilizopangwa vizuri na bidhaa mbalimbali, eneo la mbele lina mashine za malipo na wahudumu, likiwa na mfumo wa kisasa wa utoaji huduma unaorahisisha ununuzi na kuongeza ufanisi.

Duka la nguo ndani ya jumba la manunuzi, ambapo mavazi mbalimbali kama: mashati, suruali, viatu, kofia, na jaketi, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za mbao na sehemu za kuning’iniza; huku nguo zikikunjwa, zikiwa zimewekwa kwenye meza zilizopambwa kwa unadhifu. Mandhari ya duka ni yakuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka katika jumba la maduka makubwa, ambapo bidhaa kama mikoba kofia na mavazi zimepangwa kwenye mpangilio wa kuvutia, mazingira ni safi na yenye muonekano wa kisasa, yakionyesha umuhimi na uonyeshaji wa bidhaa bora kwa wateja wanaotembelea maeno hayo

Duka kwenye jengo la jumba la wanunuzi, kukiwa na bango kubwa juu ya mlango wa mwangaza mzuri unaofichua sehemu ya ndani, iliyojaa bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kisasa yanayoimarisha bidhaa na huduma mbalimbali chini ya paa moja.

Duka la nguo liliopangwa kwa mtindo wa kuvutia ndani ya jengo kubwa la kibiashara, linaloendana na mazingira ya kisasa. Rafu, meza zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha ununuzi na kuonyesha mitindo mbalimbali ya mavazi. Michoro ya kisanii ukutani na upangaji wa bidhaa unalenga mvuto kwa wateja

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi ya kiume, lililopo ndani ya jengo la kisasa la biashara, likiwa limepangwa kwa mvuto wa kisasa. Mavazi rasmi kama suti na mashati ya mikono mirefu yakiwa kwenye rafu zilizopangwa vizuri. Taa angavu, bango la ofa ya asimilia ishirini, na usafi wa mazingira zinaongeza mvuto wa biashara na kuonyesha ubora wa huduma.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, lililopangwa kwa njia ya baadhi ya utunzaji binafsi wa wanawake. Ikiwa na safu yenye alama ya (Ladies Essentials) na nambari ya kumi na sita. Rafu zimejaa bidhaa kama: shampuu, viungio vya nywele na vifaa vya kujisafia, katika mazingira yenye mwanga mzuri na usanifu unaovutia.

Mazingira ya kisasa ndani ya duka kubwa la rejareja, lenye marafu zilizopangwa kwa ustadi, na taa za ndani zinazotoa mwangaza wa kuvutia. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa usafi na mpangilio bora, kurahisisha upatikanaji kwa wateja, huku zikiwasilisha taswira ya biashara iliyo na mvuto.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, lina sifa zote za duka kubwa la rejareja la kisasa, ikiwemo idara mbalimbali za bidhaa kama matunda, mboga, na bidhaa zilizookwa, zilizopangwa kwa utaratibu na kuvutia kwenye rafu ya vizimba chini ya taa nyingi, huku kukiwa na wafanyakazi wakiendelea na shughuli za kuwahudumia wateja na kupanga bidhaa.

Duka kubwa la rejareja, ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo chupa nyingi za mafuta ya kula zilizopangwa vizuri na bidhaa nyingine zenye pakiti za rangi nyekundu na bluu. Zote zikiangazwa na taa za kisasa za dari.

Safu za kuonyeshea bidhaa za kuoka kama mikate na keki zilizowekwa kwenye friji maalum, huku wateja wakichagua bidhaa na rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali za rejareja zikionekana nyuma, inathibitisha kuwa ni duka kubwa la kisasa lenye sehemu mbalimbali za bidhaa na wateja wanaojihudumia

Mtu akichagua bidhaa katika rafu ya duka kubwa la rejareja, zisizo jaa vyakula na vinywaji, ikiashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi wa rejareja. Mpangilio safi na wa kuvutia wa bidhaa, unaonyesha urahisi wa upatikanaji, huduma ya kujihudumia na utoaji wa mchango mbalimbali kwa wateja.

Rafu za duka kubwa la rejareja zilizojaa bidhaa za unga kutoka kwa chapa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na unaovutia. Mpangilio huu husaidia kuongeza urahisi wa wateja kuchagua bidhaa, kuimarisha utambulisho wa chapa, kupitia nembo zinazoonekana wazi na kurahisisha usimamizi wa hesabu.

Mtu aliyevaa koti la kahawia akiwa mbele ya rafu ya mboga mbichi, kwenye duka kubwa la rejareja rafu imepangwa kwa ustadi na aina ya mboga mbalimbali kama pilipili hoho, nyanya tango na viazi ikiakisi utofauti wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa ya kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja la kisasa, lililo na mpangilio mzuri wa bidhaa hasa mavazi yaliyopangwa kwenye rafu na kufungwa kwenye mifuko ya plastiki, yakionyesha utofauti wa aina na rangi. Muonekano huu unaashiria kuwa duka la rejareja la kisasa linajumuisha idara ya mavazi kama sehemu ya huduma zake za kila siku.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa la rejareja kwenye sehemu ya bidhaa za usafi akiwa amevaa sweta nyekundu na suruari nyeusi huku akibeba kikapu kilicho jaa bidhaa akichagua kwa uhuru kutoka kwenye rafu zilizo pangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, Mandhali hii inaakisi huduma ya kisasa ya ununuzi wakujitegemea katika mazingira safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, yenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama: vinywaji, maziwa na juisi kutoka kwa chapa tofauti; jambo linalowezesha wateja kuchagua bidhaa wanazozipendelea kwa urahisi. Mandhari safi na iliyopangiliwa vizuri inaonyesha muundo wa kisasa wa huduma kwa wateja.

Skrini ya kompyuta ikiwa imemulika bidhaa za rangi ya machungwa, zilizoonyeshwa kwa karibu, zikishikwa na mtu ndani ya mazingira ya duka. Hii inaakisi matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa bidhaa, na uwezekano wa huduma za rejareja kwa njia ya mtandaoni, ambapo inatumika katika maduka ya kisasa.

Mazingira ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa ustadi na kujaa bidhaa mbalimbali kama: vitafunwa, chakula cha haraka, na vyakula vya kila siku. Mandhari hii inaangalia usafi, mwangaza mzuri, na mpangilio unaovutia; unaolenga kuongeza uzoefu kwa mteja, na kuimarisha mauzo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, katika eneo la bidhaa za usafi wa kinywa, ambapo rafu imejaa aina mbalimbali za dawa za meno kama "colgate", zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha wateja kuchagua bidhaa wanazozihitaji, kwa haraka na urahisi.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa la reja reja, iliyo na rafu ziliyojaa bidhaa mbalimbali za kila siku, kama vyakula, vinywaji, bidhaa za nyumbani, pamoja na kaunta ya malipo yenye vifaa vya kisasa, kama skana na kompyuta. ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika huduma.

Duka kubwa la rejareja lililoandaliwa kwa ustadi, ikionyesha safu za matunda, pamoja na mbogamboga zilizopangwa kwa kuvutia katika sanduku la mbao, sambamba na mazingira safi, taa angavu na bango la "Fruit and vegetables" linaloongoza wateja. Mandhari hii inaakisi mikakati ya kibiashara na kuvutia wateja kupitia mwonekano wa asili.